Magari matatu yamesimama kwa mpangilio wa mstari kila moja likiwa na rangi tofauti; nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Daktari anajielimisha kuhusu bima ya kitengo cha afya cha binadamu, ambayo atapeana mawaidha hayo kwa wateja wake.

Ndizi na mapapai yamepangwa juu ya meza ya mbao pembeni kuna mboga safi zenye rangi angavu na wauzaji wameketi karbu wakitazama wapita njia kwa matumaini ya wateja.

Wateja watatu wamesimama mbele ya madirisha ya huduma yaliyoandikwa kwa namba tofauti, kila mmoja akiwa kwenye safu yake iliyogawanywa kwa kamba maalum.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio kwenye sakafu ya matofali kila moja likichukua nafasi yake kwa usahihi huku majengo marefu ya ghorofa yaliyosimama nyuma yakizungukwa na miti za kijani zilizopandwa kwa mstari.

Bango la kijani limepambwa na picha ya ng'ombe. Maandishi yakitangaza bidhaa na mteja amesimama mbele ya dirisha akipokea huduma kutoka kwa mwuzaji aliyendani ya kibanda.

Milango miwili ya rangi ya kijani imesimama kwa mistari kila mmoja ukiwa na maandishi yaliyowekwa wima ya alama ya Mpesa.

Gari kubwa, jipya, jeusi liko kwenye jumba la maonyesho lililopakwa rangi nyeupe, tayari kwa mteja kununua.

Bango la kubadilisha fedha linang'aa kwa maandishi yenye takwimu mbalimbali za viwango vya kununua na kuuza sarafu za kimataifa.

Duka la ATM ya maziwa lina milango ya gilasi iliyong'arishwa kwa picha tofauti zinazoonyesha matumizi ya bidhaa hio.

Bidhaa mbalimbali kama vile mtindi, siagi, maziwa na kadhalika vimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha kuchagua huku mabango yakiwa yamebandikwa kuonyesha uzalishaji wa hali ya juu.

Noti za elfu moja zimetandazwa kwa mpangilio wa mduara, kila moja ikiwa na rangi ya kahawia iliyochanganywa na nyeupe.

Duka dogo la mtaani limejaza hisa ya vitu mbalimbali kama vile; unga wa sima, ngano, mchele, soda na juice za ladha tofauti.

Mtu aliyevaa suti nyeusi iliyotulia juu ya shati jeupe anakutanisha mkono wake na mwengine aliyeshika funguo kwa ishara ya makabiliano.

Magari meupe, meusi na kijivu yametandazwa kwenye mstari sawa kwenye uwanja mpana wa lami yakionyesha mitindo ya kisasa ya kuvutia na kunyifu.

Jokofu la kioo limejaa vipande vya nyama vilivyopangwa kwa ustadi, huku sehemu ya juu ikiwa na misuli iliyonig'inia kwa ndoana za chuma.

Matatu ya Toyota imeegeshwa karibu na jengo refu lenye taa za usiku, mlango wake uko wazi ukionyesha viti vya abiria vilivyopangwa kwa utaratibu.

Gari la kisasa limetandazwa chini ya taa ya mviringo, liking'aa kwa rangi ya manjano huku mimea ya kijani imewekwa kwa ustadi nyuma yake.

Duka la rangi ya bluu limefunguliwa, jina lake limeandikwa juu kwa maandishi meupe na baiskeli imeegeshwa pembeni ikiwa na kikapu kilichobeba mfuko.

Meza imefunikwa kwa bidhaa mbalimbali za mapambo kama vile mikufu ya rangi tofauti, bangili za shanga, vitambaa vilivyofungwa kwa ustadi na pete za kipekee.

Mlango wa chuma wa duka umefunguliwa na mabango ya matangazo yamepangwa juu na pembeni yakitangaza huduma ya kifedha.

Fremu ya samawati imeandikwa kwa herufi nyekundu. Ikiwa na vivutio vya maziwa, mayai safi na mikate iliyopangwa. Huku mashini ya ATM ya maziwa ikisimama ndani.

Soksi zenye rangi tofauti na miundo ya kuvutia, zimetundikwa kwenye chuma cha wavu, kilicho sehemu chafu sana.

Magari mawili yenye rangi ya fedha yameegeshwa pembeni mwa barabara karibu na majengo ya kibiashara.

Soko la matunda kama vile mananasi, tikiti maji, parachichi pamoja na mahindi mambichi. Limefunguliwa, tayari kwa kufanya biashara kupitia kwa wanunuzi.

Wanaume wawili waliovaa sare za usalama na helmeti za manjano. Wamelikalia pikipiki moja jekundu lililong'ara.

Gari mpya za aina tofauti ziko katika uwanja wa maonyesho. Zinasubiri wateja watakao kuja kuchagua na kuzinunua.

Koti jeupe lenye alama ya kampuni limevaliwa na mhudumu anayepanga maboksi ya maziwa kwa ustadi huku rafu yenye mwangaza wa buluu iking'arisha chupa za Delamere nyekundu na Daima za manjano.

Matunda ambayo yana rangi tofauti yamepangwa, ndizi zikiwa zimefungwa juu kwa kamba, karoti na hoho zimetandazwa kwenye meza ya mbao.

Rafu za plastiki zimetapakaa pembezoni mwa barabara zikiwa zimejaa viatu vya rangi na aina mbalimbali. Kila jozi imesimama kwa mtindo wa kuvutia.